Ghorofa la mawe ya rangi ya kahawia linanguzo ya bendera katikati ya njia iliyo imepakana na bustani ndogo yenye vichaka vya kijani namanjano. Chini ya jengo hilo kuna pipa jekundu ya takataka.

Jengo jipya la shule bado linajengwa au limekamilika hivi karibuni likiwa na kuta za matofali na sehemu zilizopakwa rangi nyeupe. Imeandikwa Mtehe Bora nursery and primary school. Juu ya mlango na maandishi na madirisha. Watoto wawili wanatembea mbele ya shule na mwanaume mmoja akipanda ngazi ya mianzi pengine akimaliza kazi huo wa ujenzi.

Jengo jeupe lenye paa la kahawia lina michoro ya wanyama ukutani. Labda ni shule ya chekechea. Mbele yake kuna bustani yenye nyasi na vichaka vilivyopangwa na milango nyekundu. Mti kubwa wenye maua wa manjano upo nyuma.

Jengo jipya, pengine shule, likiwa na kuta nyeupe na madirisha mengi. Mbele kuna madawati machache na vifaa vya ujenzi kuashiria kuwa bado unaendelea au umekamilika hivi karibuni. Juu ya ukuta kuna bango kubwa lenye maandishi na mbele yake kuna mwanaume amesimama akitazama.

Bango jekundu la kufundishia saa likionyesha saa kubwa katikati na petals zenye nyakati mbalimbali. Pia lina maneno kama o'clock na halfpast na limewekwa kwenye ukuta wenye mapambo mengi na picha.

Mlango mwekundu wenye sura ndefu unasimama katikati ya ukuta uliojengwa kwa mawe. Mmea mdogo wenye majani ya kijani kibichi umekua mbele ya mlango huo ukiongeza uzuri wa asili. Juu, kuna sehemu ndogo ya kioo na karatasi chache zimebandikwa kwenye mlango wenyewe labda zikiwa na ujumbe muhimu. Muundo wa mlango na ukuta unaonyesha usanifu wa stadi.

Uwanja wa michezo wenye bembea na rula za watoto, zikiwa zimejengwa kwenye ardhi ya udongo na nyasi chache. Nyuma kuna ukuta ulio na matairi mengi yaliyopangwa na mbali zaidi kuna jengo linaendelea kujengwa, pengine ni kanisa, na kuna miti mirefu iliyo kando ya jengo hilo.

Bango lenye kichwa, Water is Life, linaodhoresha vianzo vikuu vya maji, matumizi yake muhimu na matatizo ya uchafuzi. Pia linaonyesha picha na vidokezo kuhusu jinzi ya kuhifadhi maji. Chini, kuna maelezo ya mawasiliano ya Shirika la Jiofra.

Mwanamke amesimama uwanjani akishika bakora mbili. Amevaa jezi nyekundu na nyeupe yenye bendera ya Kenya. Mpira umelala chini karibu naye. Ni mwanamichezo anayejiandaa kucheza soka, labda mchezo wa walemavu.

Lango kuu la chuo cha mafunzo ya ualimu cha kwale, lina rangi ya dhahabu au kahawia nyepesi na limeunganishwa na nguzo kubwa za zege, katikati ya lango kuna kibanda kidogo cha walinzi chenye paa ya buluu, milango ya chuma nyeusi imefungwa , kuna majengo mwengine ya chuo. Anga ni buluu iliyokolea ikionyesha labda ni jioni au asubui na mapema

Jengo lenye ghorofa mbili liliendelea kujengwa, likiwa na kutaza tofali na zilizopakwa rangi ya manjano hafifu. Juu, sehemu ya paa imefunikwa kwa mabati, huku fremu ya mbao ya paa na viguzo vya chuma vikiashiria ujenzi unaoendelea. Wafanyikazi kadhaa wako juu, wanaendelea ujenzi.

Mwanamke amevaa shati la rangi nyekundu lenye neno kenya mbele akiendesha mtumbwi wake majini na ana kofia nyeusi kichwani na ameshika makasia imara huku maji yakitawanyika ikionyesha mwendo na nyuma yake kuna miti kwa umbali.

Wanariadha wa Kenya waliovalia sare za rangi ya bendera ya taifa wakiwa wamesimama mbele ya bango la Team Kenya na Champions of Cheers . Wameshikilia hundi kubwa la shilingi milioni tano kutoka kwa kamati ya kitaifa ya walemavu Paralympic Commitee ikiashiria msaada au tuzo kwa juhudi zao.

Kundi la mabondia wenye ulemavu wakiwa wameketi kwenye vyeti vya magurudumu, wakiwa wamevalia glovu za ndondi, na baadhi yao wakiwa na kofia za kujikinga. Wamesimama pamoja na makocha wao na mtu mwingine wakitoa ishara ya ngumi au furaha. Nyuma yao kuna begi lililoning'inia, likionyesha mazingira ya ukumbi wa mazoezi ya ndondi.

Eneo la nje, labda uwanja, likiwa na mlingoti mweupe, mrefu katikati. Chini kuna bustani ndogo iliyotunzwa vizuri yenye vichaka vya kijani na njano. Nyuma kuna miti mirefu tanki kubwa nyeusi la maji na ishara nyeupe inayosemeka Fire Assembly Point . Anga ni angavu.

Jengo la kisasa la kampasi ya eldoret likisimama imara chini ya anga safi. Magari mawili yametulia mbele ya lango kuu, huku bendera tatu zikipepea kuashiria uwepo wa taasisi hii muhimu ya mafunzo ya utalii. Maua na mimea imepangwa vizuri inazunguka eneo hilo ikiongeza utulivu wa mazingira. Jengo lina milango mingi yenye umbo la upinde na ngazi inayopanda.

Chumba cha darasa tupu, chenye madawati na viti vya mbao vilivyopangwa safu. Madirisha makubwa yenye nondo yameruhusu mwanga kuingia na kuna mapazia yaliyochoka. Mwishoni mwa darasa kompyuta kadhaa zimewekwa kwenye meza, zikiashiria labda ni maabara ya kompyuta. Sakafu imetengenezwa kwa vigae vya kahawia.

Ukurasa wa kitabu cha kiswahili unafundisha sarufi ya hiki na hivi kwa kutumia picha za umoja na wingi kwa vitu kama vitabu na viatu jinsi hiki inatumika kwa umoja na hivi kwa wingi.